Mandhari nzuri kwa ajili ya watoto kucheza na kufurahi wakati wa mapumziko, baada ya masomo, imesheheni vifaa mbalimbali vya michezo, kama vile bembea na vifaa vya kutelezea.

Wanafunzi wa shule ya sekondari wakifanya mitihani ndani ya chumba cha darasa na wasimamizi, wakiwasimamia kwa umakini kuhakikisha hakuna uvunjwaji wa sheria za mitihani.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakike na wakiume wakiwa darasani wakimsikiliza mkufunzi wa kiume kwa umakini, anavyowaelekeza huku baadhi yao wakiandika kwenye daftari maelekezo hayo.

Mwanafunzi wa kike aliyevalia koti la bluu giza akiwa katika maabara ya umeme yenye vifaa mbalimabali vya umeme kama kundi ya karatasi, kebo na waya kwa ajili ya mafunzo ya vitendo.

Wanafunzi wa jinsia ya kiume, wa shule ya ufundi, wakiwa darasani wakijifunza kutengeneza samani, kwa kutumia mbao, wakisaidiwa na mkufunzi wao.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wamevalia makoti yao, wamekaa katika chumba cha maabara ya kompyuta wakijifunza namna ya kutumia kompyuta kwa vitendo.